Iko mbali sufuria yenye kitu cheupe kilichoganda vilivyokiovu cha manjano hafifu. Kitu hicho cheupe kimeenea ndani ya sufuria mzima. Sehemu ya kiwevu cha manjano inafanya katikati ikipashana na vipande vilivyganda ndani yake.

Picha inaonyesha mgomba wa ndizi. Ndizi iliyokuwa limestahimili kuna matawi pia pale mengi na shamba laonekana ni ndizi iliyopandwa na liko tayari kuliwa na limeiva na mkungu wa ndizi.

Tuo za ng'ombe mbili pale zinatoka kwenye vidumbwi. Inaonekana kuwa zimepatiwa dawa. Zinaonekana mbili zenye rangi ya changarawe, alafu zinapita kwenye chuma mbili kando kando.

Inaonyesha pale mwanaume aliyeketi kwenye kiti na mandizi, ameshika ndizi pale. Ndizi zinaonekana bado hazijaiva. Amevaa shati nyekundu iliyo na mapatches nyeupe pale. Pia kuna kijisahani pale kwa meza na kitabu.

Picha hii inaonyesha watu kwa mbali au inaonyesha ndizi zilizopandana. Ndizi zilizoegezwa, ndizi kubwa kubwa zilizoegezwa.

Picha hii inaonyesha picha ya watu wanne, ambapo watatu wamesima upande mmoja, na mmoja amesimama upande mwingine. Anaonekana kuwa muuguzi ambapo anajaribu kueleza maelezo. Hapo juu ya meza kuna kipatalishi kwa umbali, anajaribu kuonyesha kwa ishara ya mikono.

Tunaona shamba la ndizi na pale tunaona migomba ya ndizi iliyopandwa. Kwa umbali tunaona aina ya mnyama mbuzi ambao analishwa kando pale na shamba lenyewe linaonekana kuwa kubwa na barabara kando yake.